Banda hili lina ukarabati na limejengwa kwa mpangilio mzuri na inaonyesha kuwa linaendeshwa kwa njia ya kisasa. Huenda likiwa ni sehemu ya shamba ya maziwa. Mifugo inaonekana kuwa katika hali nzuri na banda ni safi na lenye mwanga wa kutosha kutoka upande wa juu. Kwa ujumla hii picha la eneo la kufuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa au nyama linaloandaliwa kwa hedhi mpangilio mzuri wa usafi na lishe.

Hapa kuna mwana dada mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe, anaonekana kuwa anabadilisha maziwa kutoka kwa tangi nyingine kuwekelea kwingine tena ili kuzihifadhi vizuri.

Hapa kuna ndizi inaonekana kuwa iko shambani na bado haijakomaa. Ina rangi ya majani kibichi na inaonekana kuwa iko na afya nzuri zaidi. Ikikomaa ita.

Hapa kuna watu wengi mno, wanawake kwa wanaume. Inaonekana kuwa wameenda pale dukani kununua maziwa. Ukiangalia hapo kando kuna mtungi mingi za maziwa ambazo huwa zinahifadhiwa.

Hapa kuna watu wawili ambayo wanaonekana kuwa wamevalia barakoa nyeupe. Hawa watu wawili wameshikilia mtungi ya maziwa. Inaonekana kuwa wanabadilisha maziwa kutoka kwa mtungi wakitumia kichungi.